Ni kituo kidogo cha umeme na inadhibitishwa na uwepo wa transfoma kubwa, nyaya za umeme za volti ya juu, viungio, vifaaa vya kudhibiti umeme na miundo mirefu ya chuma inayoshikilia vifaa hivi. Kituo hiki ni muhimu kwa kubadilisha na kusambaza umeme.

Kuna miundo mingi mirefu ya chuma ambayo huenda ni minara ya kusafirisha umeme ikiwa na mtando changamano wa nyaya za umeme na vigae. Vipengele mbalimbali vya umeme kama vile transformaer na vivunja mzunguko vinaonekana pia. Taswira ya juu ina miundombinu muhimu inayohusika naa usafirishaji na usambazaji wa umeme.

Kuna uharibifu wa mazingira hapa, pengine kutokana na uchafuzi mfano maji taka, taka zinazoelea na nyumba zilizoharibika. Vile vile kijito kimechafuliwa ikionyesha hali mbaya za maisha. Kwa jumla inaangazia athari mbaya za shughuli mbaya za binadamu na ukosefu wa mipango miji ikisisitiza umuhimu wa usimamizi bora wa mazingira.

Pundamilia wawili wanajilisha kwenye mbuga ya wanyama pori iliyo karibu na jiji. Hii inaashiria juhudi za uhifadhi wanyama pori, changamoto za mkutano wa binadamu na wanyama pori kutokana na ukaribu wa mji, umuhimu wa huduma za mfumo wa ecolojia zinazotolewa na mbuga na uwezekano wa kukuza utalii.

Tunaona twiga katika mazingira yanayoonekana kuwa ya asili, wazi, yenye miti michache na kinachoonekana kama mandhari ya jiji kwa umbali. Hii inaashiria wazi kuwa ni hifadhi ya taifa, au eneo lilohifadhiwa la wanyamapori, ambalo linaangukia kabisa katika kategoria ya uhifadhi wa mazingira.

Watu wawili wanafanya usafi kando ya maji mengi yanayotiririka labda baada ya mafuriko au mvua kubwa. Wanaonekana wakiokota takataka na uchafu kutoka kwenye mazingira. Kitendo hiki kinaendana kabisa na jamii ya uhifadhi wa mazingira kwa sababu ni juhudi ya kusafisha mazingira kuzuhia uaribifu zaidi na kurejesha hali ya asili eneo hilo.

Tunaona mazingira yaliyochafuka sana haswa eneo la maji lenye taka kama vile chupa ya plastiki na mabaki mengine. Eneo jirani pia lina marundo ya taka. Hali inaangazia changamoto za utupaji taka usiofaa, ukosefu wa miundo mbinu ya usafi na uharibifu wa rasilimali za maji. Sisitizo muhimu wa uhifadhu wa mazingira.

Mazingira yaliyonyesha, yameharibika sana ya kisitiza changamoto za uhifadhi wa mazingira. Kuna maji machafu yaliyojaa taka, kuonyesha udhibiti mbaya wa taka na uwezekano wa magonjwa. Vilevile taka zimetapakaa kuashiria utupaji holela. Uhaba wa mimea na udongo ulioharibika unaonekana. Hali hii inahitaji hatua za haraka za kudhibiti taka, kuboresha ubora wa maji na kuwahamasisha uhifadhi wa jamii.

Tunaona twiga katika eneo linalofanana na hifadhi ya wanyama pori. Uwepo wa vizio unaashiria mazingira salama yanayodhibitiwa na ambayo ni muhimu kwa uhifadhi wa wanyama. Hii inaonyesha juhudi za kulinda twiga na kuelimisha uma kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Tundu kubwa la taka linaonekana likiwa na mabaki mengi ya plastiki na takataka zingine likifunika eneo lote. Hali hii inaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na inasisitiza changamoto za usimamizi wa taka, umuhimu wa mifumo endelevu wa utupaji taka

Mandhari hii tunaona watu wawili wakiwa karibu na maporomoko ya maji, mmoja wao mwanaume ameshikilia kifaa kinachoonekana kama kamera au simu, akimrekodi au kumpiga picha yule mwingine ambaye ni mwanamke. Wanaonekana wamefika hapa kama wageni au watalii, labda wakifurahia uzuri wa asili na kukusanya kumbukumbu.

Basi la abiria ikiashiria dhahiri cha usafiri wa umma. Kilelezo kikuu ni basi kubwa lililobeba na kuelekea kubeba abiria wengi, jambo linalotokea katika mazingira ya mjini au barabarani. Kuwepo kwa namba ya njia ni arubaini na sita na sehemu ya jina ya kampuni inaongeza uthibitisho kuwa huu ni mfumo wa usafiri wa umma.

Shughuli za usafiri wa umma zinaonekana wazi kupitia uwepo wa mabasi kadhaa, watu wanaovuka barabara na polisi wa trafiki. Tunaona majina Metro Trans yanayohusishwa na watoa huduma za usafiri nchini na mazingira ya mjini yenye majengo mengi yanakamilisha taswira hii ikisisitiza kuwa eneo hilo ni njia kuu ya usafiri wa umma.

Ni eneo ambalo linaonekana kama kituo cha mabasi au eneo ya kupakia abiria mjini. Kuna basi la rangi ya njano lilililopambwa kwa michoro mbalimbali likiwa na abiria na watu wengine wamesimama karibu nalo. Baadhi ya hao watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Kuna shughuli nyingi inayoendelea ikionyesha mazingira yenye watu wengi na magari.

Kuna watu waliokaa wengine kusimama wakiwa wanamwangalia mwanaume ambaye ameshikilia mabango yenye namba , labda ya basi na pia bei. Huenda yanahusiana na nauli za usafiri wa umma kutoka mjini hadi sehemu mbalimbali.

Ni kituo cha basi au kituo cha usafiri wa umma mjini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya gari, wa basi, na mwingine akiabiria, basi lililopakiwa. Mazingira kwa ujumla yakiwa na magari mengi na watu yanaonyesha wazi ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Mabasi yamesimama mengine yakipakia abiria na mengine yakjiadaa kuondoka. Baadhi ya watu wamevalia nguo kama sare za ufanyikazi na nyuma kuna majengo marefu yakionyesha kuwa eneo hili lina msongamano na ni la mjini. Mandhari hii inakizi shughuli za kila siku za usafiri wa umma mjini.

Eneo lililoonyeshwa linaonekana kuwa kituo cha matatu au eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara, ambapo abiria hupanda na kushuka. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi wakionyesha shughuli ya kawaida ya kituo cha usafiri wa umma. Huu ni mfumo muhimu wa usafiri kwa maelfu ya wakenya kila siku.

Eneo hili lenye shughuli nyingi, linaonyesha watu wengi karibu na magari ya abiria, uwezekano mkubwa ukiwa ni aina ya matatu. Magari haya yamebeba mizigo mingi na mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya kibiashara. Shughuli hii inaashiria kituo chenye msisimuko cha usafiri au biashara.

Haya ni magari ya usafiri wa umma aina ya matatu yakiwa na mabango ya njia juu ya paa. Magari mengine yamebeba bidhaa na watu wanaonekana na mizigo, kuashiria shughuli za usafiri wa umma na safari ndefu.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari ya aina mbalimbali ikiwemo magari madogo, malori, mabasi na matatu. Watu wanatembea kando ya barabara huku wengine wakivuka na msongamano huu wa magari unaashiria ni saa za kilele. Majengo yanaonekana kwa umbali upande wa kulia wa barabara yakionyesha mazingira ya mjini.

Hili ni gari la usafiri wa umma, aina ya matatu, likiwa na bango juu yake, ya mahali inapoelekea, na tunaona pia kuna magari mengine yamebeba bidhaa, na watu waonekana na mizigo, kwa sherehe ya shughuli ya usafiri wa umma, na safari ndefu.

Tunaona mabasi mawili na mengine hayaonekani kwa wazi ikiashiria aina kuu ya usafiri wa umma, nchini Kenya. Mabasi haya yana mapambo mahiri na tunaona kuna mtu mmoja mbele ya basi hili, ikionyesha mazingira ya kawaida ya usafiri wa umma.

Basi ndogo aina ya Isuzu limeegeshwa barabarani katikati ya mji. Gari hili linaonekana kutumika kusafirisha abiria na mizigo kama inavyoonekana kutoka kwa gunia lililobeba bidhaa karibu nalo, hii inaashiria kuwa basi hili linafanya kazi kama usafiri wa umma likibeba beba watu na bidhaa.

Barabara yenye shughuli mingi inaonyesha magari mbalimbali ya kilimo, gari ya abiria, lori, pikipiki, muhimu kwa usafiri wa umma nchini. Miundombinu ya barabara ina njia nyingi inayoonekana kuwa na taa za trafiki. Mandhari ni ya nusu mjini yenye miti na majengo. Harakati za magari zinaashiria shughuli za usafiri wa umma na binafsi.

Mabomba makubwa kadhaa yaliyo na kutu yametapakaa chini kwenye ardhi yenye nyasi. Mabomba haya yanafanana sana na yale yanayotumika kwa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Ukubwa wake unaashiria kuwa ni njia ya sehemu ya mradi mkubwa wa kusafirisha maji au maji taka na kutu inaonyesha kuwa na ya zamani, yamehifadhiwa kwa muda mrefu au hayatumiki tena.

Mabomba makubwa ya chuma wamekunywa yakionyesha matumizi yake katika mfumo wa usambazaji maji au usimamizi wa taka. Mabomba haya yana uwezekano wa kusafirisha maji safi au machafu yakiashiria matumizi katika miundo mbinu muhimu ya maji. Huenda yanasubiri kusafirishwa au kuhifadhiwa kwa miradi ya ujenzi.

Yapo mabomba mengi meusi katika eneo la ujenzi haya yanatumiaka sana katika mradi wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka na vile vile katika usimamizi wa maji ya mvua. Wingi wa mabomba unaashiria kuwa kuna mradi mkubwa wa miundo mbinu.